Mwanamke anashangilia akiwa amevaa jezi ya bluu ya Bandari FC na kushika skafu ya timu hiyo. Amevaa jaketi nyeusi juu ya jezi na kuonyesha tabasamu la furaha. Uwanja wa kandanda unaonekana nyuma yake pamoja na mashabiki wengine wa timu ya Bandari FC.

Mwanaume amevaa suti ya bluu na kofia nyeupe akizungumza na mfanyikazi wa ofisi ya Huduma Kenya. Mfanyikazi ametulia nyuma ya dawati, lenye kompyuta na karatasi mbali mbali. Ofisi na mazingira ya kisasa ya huduma za umma na kiunga cha mlolongo. Kuna alama za innovation, integrity, efficiency, transparency kwenye ukuta. Huduma Kenya ni kitu cha serikali, kinachotoa huduma mbali mbali kwa raia.

Boksi lina pasipoti mpya za Kenya zenye rangi ya buluu na nembo za kitaifa juu yake. Pasipoti hizi hutolewa na serikali kwa raia waliotuma maombi ya kusafiri nje ya nchi. Zimetunzwa kwa mpangilio ndani ya ofisi ya usajili au kituo cha utoaji. Hizi ni za muundo wa Afrika Mashariki zikitambuliwa kimataifa.

Wanariadha kadhaa wanakimbia mbio za uwanjani wakishindania ushindi kwenye mashindano makubwa. Wamevalia sare tofauti kulingana na mataifa au timu hizo zao. Mashabiki wamejaa kwenye viti vya uwanja wakishangilia kwa hamasa. Mkenya aliye katikati anaonekana kuongoza kwa kasi kubwa.

Wanaume watano waliovalia mavazi rasmi, baadhi yao wakiwa wamevalia mavazi ya mahakama na wanamume mmoja aliyevalia suti yenye rangi kahawia anaonekana akimsalimia mwanamume mmoja. Nyuma yao kuna watu wengi waliovalia suti, inaonekana kuwa ni mkutano rasmi au ya kiserikali.

Picha ya watu watatu walioko ofisini. Mwanaume aliyevaa suti anasaidia mwanamke aliyeketi mbele ya kompyuta. Mwanamke wa tatu wamesimama nyuma na kuangalia. Inaonekana ni mafunzo au mchakato wa kufanya kitu kwenye kompyuta. Labda kuhudumu kwa huduma za kielektroniki au mafunzo ya utambuzi uso.

Mfwasi wa siasa ameshika bendera ya kijani kwenye alama ya KDF. Akiwa katika mkutano mkubwa wa kisiasa, amevaa kofia yenye maandishi ya KDF na kuna umati mkubwa wa watu nyuma yake. Mazingira yanaonyesha sherehe au mkutano wa kampeni ambapo wafuasi wameonyesha upinzani wao kwa njia ya bendera na alama za kisiasa. Mandhari inaonyesha ushiriki mkubwa wa jamii.

Sherehe ya kiapo ya rais inaendelea uwandani mwa kasarani. Rais mpya amesimama katikati akiwa amevaa suti ya bluu na tai ya manjano. Upande wake wa kushoto kuna jaji mkuu, na upande wa kulia yupo mkewe. Umati mkubwa wa wageni rasmi wamehudhuria tukio hili muhimu.

Uwanja mkubwa wa uongozaji wa ndege na dawati la habari lenye wafanyakazi wawili wamevaa sare nyeupe na nyekundu. Kuna viti vingi vya kungojea vilivyosafishwa katika foleni. Jengo lina dari ya kisasa na miwanga ya LED , alama za information desk na huduma Kenya zinaonekana wazi kwenye dawati.

Kundi la watu wa biashara wamevaa suti na mavazi rasmi wakiwa katika sherehe. Mwanamke katikati amevaa nguo nyeusi na kushikilia kitabu cha kijani. Watu wengine wamevaa suti nyeusi na bluu wakionyesha furaha. Mazingira ya uzinduzi au sherehe ya biashara nje ya jengo.

Mwanariadha mwenye jezi nyekundu anaruka mbali katika uwanja wa michezo. Amevaa viatu vya manjano na ana nambari kwenye kifua chake. Nyuma yake kuna waanaji wameketi kwenye viti na uwanja una mistari mweupe wa kuruka. Uwanja una nyasi za kijani na miwani ya rangi mbalimbali.

Wanasiasa wa chama cha ODM wamesimama pamoja kwenye mkutano wa hadhara. Wamevalia kofia na mashati ya rangi ya machungwa. Rangi rasmi ya chama, mmoja wao anainua mkono juu kwa ishara ya kuungwa mkono huu, kwa kinara wa chama akiwa mbele ya maikrofoni akizungumza. Wafuasi wao wanaonekana nyuma wakishangilia.

Wachezaji wa mpira wa kikapu wanashindana kwa mpira katika uwanja. Mchezaji mmoja anashikilia mpira huku wengine wakijaribu kumnyang'anya. Kuna mashabiki wengine walioketi kwenye viti vya bluu wakitazama mchezo. Mazingira ni ya uwanja wa ndani na michezo ambapo timu mbili zinashindana vikali.

Mashabiki wengi wamekusanyika kwenye uwanja wa michezo wakiwa wamevaa nguo za rangi mbalimbali wengine wamevaa mafulana nyekundu wa KDF na wengine wamevaa nguo za kijani. Manjano na buluu. Wameketi kwenye viti vya bluu na kuonekana wakifurahia mchezo. Umati ni mkubwa wa rangi mbalimbali.

Mchoro huu unawakilisha mfumo wa upatanisho mahakamani Kenya. Kuna nyundo ya jaji upande mmoja na picha ya mapatanisho ya kiongozi wa mazungumzo kati ya wahusika wawili. Rangi ya manjano na nyeusi zinatumika kuonyesha utaratibu huu wa kutatua migogoro bila kwenda mahakamani kikamilifu.

Wachezaji wawili wa kike wa basketball wamevaa jezi za bluu, wakishindana kwa mpira wa nyekundu. Mmoja anajaribu kupita kwa mwingine kwenye uwanja wa michezo. Nyuma yao kuna viti vya rangi mbali mbali na washauri wameketi. Mchezo unaendelea katika uwanja rasmi wa basketball .

Kivuko cha Hyundai kinafanya kazi katika uwanda wa ujenzi wenye maboma makubwa ya saruji. Kuna mirija ya saruji iliyopangwa kando ya uwanda. Nyuma kuna majengo ya kimiji na miti ya kijani. Mazingira ni ya mradi wa ujenzi wa miundo mbinu katika eneo la mjini.

Umatii mkubwa wa mashabiki wamejaa uwanjani wakishangilia kwa furaha. Wengi wamevaa nguo za nyekundu, nyeupe na kijani, wakionyesha rangi za bendera ya Kenya. Wote wameinua mikono hewani na kuimba, wakionyesha msisimuko mkubwa wa michezo au tukio wanaofuatilia.

Jaji mkuu wa Kenya akizungumza kwenye podium yenye nembo ya kitaifa huku akiwa katikati ya majaji wawili wengine. Wote wamevaa mavazi rasmi ya mahakama. Jaji mkuu amevaa joho jekundu na wengine mavazi meusi. Bendera za Kenya zinaonekana nyuma yao katika ukumbi wa rasmi wa serikali.

Nembo ya Tuko pamoja ikaonyesha mikono miwili ikishikana ndani ya duara la manjano lenye mpaka mwekundu. Mikono hiyo inawakilisha umoja na ushirikiano. Maneno Tuko pamoja yameandikwa chini ya nembo kwa herufi za manjano dhidi ya mandhari nyeusi.

Rais wa Kenya akiapa kiapo cha urais mbele ya jaji mkuu katika sherehe za kiapo. Ameshika katiba wakati mkewe akiwa karibu naye. Majaji wamevaa mavazi ya kitamaduni ya mahakama na umati mkubwa wa wageni wanaonekana nyuma yao katika uwanja wa sherehe za kitaifa.

Ofisi ya huduma za MCA na wafanyikazi wawili wamekaa mezani wakiwa na kompyuta. Mwanamke mmoja amevaa fulana nyekundu na mwanaume amevaa fulana nyeupe. Kuna viti vingi vya kahawa na mazingira mazuri ya kazi. Kuta ni mweupe na saini ya MCA Services iko juu.

Watu wengi wamekusanyika barabarani wakibeba bango kubwa la Court Annexed Mediation kuhusu njia mbadala wa kutatua migogoro. Wamevaa suti za kiofisi na barakoa za uso. Bango linaeleza kuwa ni utaratibu unaotegemea ibara ya mia moja hamsini na tisa ya katiba. Mazingira ni ya mjini na sherehe za umma.

Wafanyikazi wanne wamevaa sare za nyeupe na nyekundu wakifanya kazi kwenye kompyuta za ofisini. Mmoja amevaa barakoa ya bluu, nyuma yao kuna karatasi imeandikwa towards service excellence kwenye ukuta. Wanaonekana wakifanya kazi za mtandao au huduma ya wateja, katika mazingira ya rasmi ya ofisi.

Kundi la watu waliovaa mavazi rasmi. Baadhi yao wakiwa wamevaa mavazi ya mahakama au halmashauri ya sheria ambayo yanausiania na Mahakama au Jaji, inaonekana ni tukio rasmi kama maadhimisho hafla au kikao cha wataalamu wa sheria na viongozi.

Uwanja mkuu wa riadha umejaa watu wakifuatilia mashindano ya kutembea kwa umbali mrefu. Barabara za mbio za rangi nyekundu zinazunguka uwanja wa kijani na mashabiki wengi wamejaa kwenye viti. Bendera ya Kenya inapepea hewani huku wanariadha wakiendelea na mashindano yao.

Wafuasi wengi wamekusanyika kwenye uwanja wa michezo wakiwa wamevaa nguo za rangi mbali mbali. Baadhi wamevaa mashati mekundu ya timu ya KDF namengine ya kijani, samawati na kijani. Wengine wameketi kwenye viti vya buluu wakiangalia michezo kwa shauku kubwa.

Sherehe ya kiapo ya rais inaendelea. Mwanamke anasoma kiapo kwenye kipaza sauti huku rais akisimama pembeni akiwa amevaa suti nyeusi na tai nyekundu. Mwanamke mwingine anashika kitabu cha kiapo. Nyuma yao kuna umati mkubwa wa wageni rasmi wamevaa suti. Kuna maua ya mapambo na bendera za taifa. Mazingira ni ya rasmi ya sherehe ya kitaifa.

Mtu mwenye suti ya buluu anashikilia kifaa cha kidole kwenye meza ya kompyuta. Kuna watu wengine wameketi nyuma yake wakiangalia . Chumba kina miwani ya kahawia na mtu mmoja ana kamera. Inaonekana kuwa ni ofisi au mahali pa kazi pa serikali ambapo watu wanafanya kazi ya kiutawala.

Wachezaji wa kandanda wamejiunga kwa mduara wakishangilia katika uwanja wa michezo. Wamevaa jezi nyeusi zenye mistari ya machungwa na mmoja amevaa jezi la kijani. Mashabiki wanaonekana kwenye viti vya uwanjani wakiwa wameshangalia timu yao baada ya ushindi.

Watu wakuu wakisalimiana kwa mkutano wa kikuu, mwanaume anavaa shati jeupe na miwani anasalimiana na mwanamke mwenye shati la bluu lenye maua na miwani. Mwanamke mwingine anavaa nguo za kijani kibichi anatabasamu nyuma yao. Watu wengi wamevaa suti nyeusi wamesimama nyuma. Mazingira ni ya rasmi ya mkutano wa serikali au kikazi.

Pasipoti nyingi zilizofungwa kwenye mabanda za rangi ya bluu zikiwa zimeegesha juu ya meza ya ambao inaonekana ziko tayari kwa ajili ya kuchelewa kwa raia walio tuma maombi. Pasipoti hizi ni za kusafiri ndani na nje ya nchi.

Kituo cha Huduma Kenya kinachoonyesha madawati ya huduma za serikali. Wafanyikazi wengi wamekaa katika madawati yenye alama za huduma mbalimbali kama vile stakabadhi za polisi na huduma za NCA. Viti vya chuma vimepangwa kwa ajili ya wateja. Ukuta una rangi nyekundu na kijani zenye ujumbe wa huduma bora za serikali.

Mwanamke mmoja akiwa ameketi katika kiti nyeusi, anaonekana akihudumiwa na mwanaume. Kuna kompyuta nyeusi zilizojaa mezani, kisha kuna wanaume wengi waliovaa sare katika ofisi hilo. Kuna kibango kilichoandikwa Huduma Kenya. Mazingira ni ya huduma ya Kenya.

Mashabiki wa timu ya Gor Mahia wamejaa uwanjani wakishangilia na kuonyesha skafu za kijani za timu yao. Mwanamke mmoja ameshika skafu ya Gor Mahia, huku wengine wakiwa wamevaa mavazi ya kijani na buluu. Mashabiki wanaonekana wakifurahia mchezo wa timu yao mashuhuri.

Watu watatu wakiwa na vifaa vya kiteknolojia. Mtoto mmoja ameketi kiti cha kushoto akiwa na surali ya pinki, na viatu vya buluu. Wazee wawili wamevaa suti za biashara, wamemama karibu na meza yenye computer za HP. Kuna kabati lenye faili nyingi na kamera kwenye tripod .

Afisa wa serikali mmoja anatoka nje ya jengo la kisheria huku akiwa nyuma ya mwanamke amevaa joho jeusi la kijaji lenye mistari myekundu na samawati huku mwanaume akiwa amevaa suti ya kijivu. Wanatembea pamoja kwenye zulia lekundu mbele ya majengo kuu ya utawala.

Mkutano wa watu wengi wanaonekana wamekuja kuhudhuria michezo ya mipira. Watu wawili waliotangulia mbele wamebeba kibodi kilichoandikwa Al-Azizia FC. Inaonekana kuwa mazingira ni ya kijijini, kuna miti yenye rangi ya kijani nyuma ya uwanja huo.

Wanaume watatu waliovalia suti, wawili wakiwa wamevalia sare na mwanamke anavaa shati jeupe na nyekundu anafanya kazi kwenye komputa huku wanaume hao watatu wakiangalia. Wanaume wamevaa suti za biashara, nyuma yao kuna bango la kijani lenye maelezo ya huduma za umma. Sherehe inaonyesha uanzishaji wa huduma za kielektroniki kwa umma.

Mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti chekundu akiwa na nywele ndefu za mviringo ofisini. Anazungumza na mfanyikazi mwingine aliyevaa gauni jeupe ambaye ameketi nyuma ya dawati. Kuna kompyuta na vifaa vya ofisi juu ya meza. Uwanda una ukuta wa kahawia na kiio.

Uzinduzi wa mahakama za sheria zenye viongozi watatu wakiketi kwenye viti vyekundu jukwaani. Kuna alama ya law courts nyuma yao na bendera. Wamevaa mavazi rasmi, mwanamke wa kwanza amevaa gauni la rangi ya bluu na mandazi. Mwanaume katikati amevaa suti nyeusi na mwanamke wa pili amevaa nguo nyeusi. Mazingira ni ya rasmi ya sherehe za serekali.

Mkutano wa kisiasa ambapo viongozi wamekusanyika wakiwa wamevaa kofia za manjano na nguo rasmi. Mzungumzaji mkuu amesimama kwenye jukwaa la ODM, akiwa amevaa suti nyeusi tai zambarau. Wengine wamevaa suti za rangi mbalimbali na wote wana makofia za kampuni za manjano. Mazingira yanaonyesha sherehe au mkutano wa kisiasa wa umma.

Watu wameketi kwenye viti vya plastiki vya bluu wakijaza fomu za karatasi , mwanamme mwenye kofia na shati jeupe anasoma hati wakati mwingine akiandika kwa kalamu ya manjano ,kuna simu ya mkononi kwenye meza na watu wengine nyuma wakifanya kazi sawa, ni mazingira ya nje ya kijamii.

Sherehe ya siasa ikiwa na viongozi wa KANU wakiwa na kofia nyekundu, mwanamume mmoja anavaa suti nyeusi anampatia mwingine alama ya chama, nyuma yao kuna bendera ya Kenya African National Union na watu wengi wamejaa, mazingira ni ya furaha na sherehe za kisasa, watu wamevaa mavazi mbalimbali ya rangi tofauti wakisherehekea.

Kundi wa mashabiki wa timu ya Gor Mahia wamekusanyika wakishangilia. Wamevaa nguo za kijani na kushika bendera za timu yao. Baadhi wamezua moto na kushika vyombo vya mziki wakiimba na kucheza kwa furaha. Hii ni sherehe za ushindi wa timu yao ya mpira.

Masanduku ya kadi za utambulisho yameandaliwa kwenye meza ya chungwa. Kadi nyingi za kitambulisho zimefungwa kwa mikanda ya dhahabu na kuwekwa katika masanduku maalum. Chupa ya dawa ya mikono na kalamu za bluu zinaonekana pia. Mazingira ya ofisi ya utayarishaji wa hati za kitambulisho.

Mwanamke mwenye vazi refu ya rangi nyekundu amesimama mkono zilizokunjwa ameandika I stand for peace . Majina lake Hon. Racheal Shebesh pamoja na mama na jenga na. Chini ya picha kuna tarehe nane mwezi wa nane mwaka wa elfu mbili kumi na saba na nembo ya kichwa cha mwanamke ni tangazo la kisiasa la amani.

Mwanamke mmoja amevaa mavazi ya kisheria ya jaji yakiwa na rangi nyekundu na nyeusi, pamoja na miwani. Anasimama karibu na mwanaume aliyevaa suti ya buluu ya kibiashara. Wote wanatabasamu na kuonekana katika mazingira rasmi ya serikari. Bendera ya Kenya inaonekana nyuma yao na mazingira yanaashiria sherehe za kiapo au uteuzi wa jukumu.

Mkutano wa kisiasa unaendelea ndani ya jengo kubwa lenye dari la chuma. Watu wengi wamevaa mashati mekundu ya chama cha siasa wakiwa wameketi kwenye viti. Baadhi ya washirika wamesimama na kuashiria mikono yao juu wakionyesha furaha na msimama wa kisasa. Mazingira yanaonyesha sherehe za kisiasa zenye msisimko mkubwa.

Wanaume wawili wamevaa nguo nyeupe wakifanya kazi ya uchunguzi au utafiti .Mmoja amevalia hoodie yenye maandishi ya sheng na mwingine amevaa shati jeupe na miwani ,wamevaa glavu za buluu za kinga . Kuna karatasi na vifaa vya kazi mezani .Ukuta una rangi ya kijani na maandishi ya public na elimu. Mazingira yanaonekana kuwa ya kisayansi au kiserikali.

Jengo la Huduma Kenya linaonekana hapa limefunguliwa rasmi. Maafisa na wafanyikazi wengi wamejipanga mbele ya mlango mkuu wakiwa na utepe mwekundu kuashiria ufunguaji. Jengo hili ni mojawamo ya vitu vya huduma za uma vilivyojengwa ili kurahisisha upatikanaji wa huduma za serikali kwa raia.

Mazingira ni ya wazi ya huduma ya kiafisi, inaonekana kuwa ni uteule wa majaji wapya wamevalia masare ya majaji yaliyo rangi nyeusi na nyeupe. Kuna wazee wawili waliovalia suti moja ya kijani mwingine ya kijivu.

Mashabiki wengi wa Kenya wamekusanyika kwenye uwanja wa michezo wakiwa na bendera za taifa, wanafurahia na kuashiria mikono yao juu wakionyesha msimamo wao wa kuunga mkono timu yao, baadhi wamevaa mashati mekundu ya kimataifa, mazingira yanaonyesha sherehe za kimataifa za mchezo ambapo mashabiki wanaonyesha upendo wao kwa nchi yao.

Ofisi ya huduma ya Kenya ambapo wananchi wanakuja kupata huduma za kiserikali, mfanyikazi wa kike anamsaidia mteja aliyeketi kwenye kiti cha kijani na nyekundu , alama ya huduma ya Kenya Services HKS inaonekana ukutani ,hapa ni mahali ambapo watu wanapata huduma mbalimbali za serikali kwa urahisi na kwa haraka.

Timu ya wanawake wa mpira wa miguu wamejikusanya kwenye uwanja wakiwa wamevaa sare za bluu. Wachezaji wanazungumza na kocha wao wakipanga mikakati ya michezo. Viti vya waonaji vimepangwa kwa rangi ya dhahabu, kijani na nyekundu. Baadhi ya mashabiki wanaketi kwenye viti wakisubiri michezo uanze kuona mipango ya timu.

Uwanja mkuu wa michezo umejaa mashabiki wengi wanaofurahia tukio fulani. Watu wameketi kwenye viti vya rangi mbali mbali na wengi wao wanaashiria mikono yao juu ya kufurahia. Jengo lina dari la chuma na tabaka kadha za viti . Mazingira yanaonyesha sherehe kubwa ya kijamii au kimchezo lenye msisimuko mkubwa kwa wahudhuria.

Watu wengi wamekusanyika ndani ya ofisi hii. Mazingira ni ya rasmi au kibiashara. Ukuta umeandikwa counter eight counter seven na kaunta zingine kwa lugha ya kiingereza. Ofisi ya huduma kenya ikiwa shughuli za kila siku

Wafanyikazi wa benki wanavaa sare zenye nyeupe na nyekundu wakihudumia wateje. Mkuu anaongea na mfanyikazi mmoja kwenye kaunta ya huduma. Mazingira ni ya kisiasa ya benki yanye vipimo vya huduma tofauti. Wafanyikazi wengine wanafanya kazi nyuma wakituma kompyuta. Hii ni mazingira ya kazi ya kawaida ya benki za kisiasa.